Wataalamu wawili wa afya wakirekodi kumbukumbu zao, mmoja akiingiza katika faili la mkono na mwingine akiingiza katika kompyuta ili kuweka kumbukumbu za matibabu ya wagonjwa wanao wahudumia.